Kitanda kimewekwa nje na kufunikwa kwa neti ya mbu ikionyesha juhudi za kuzuia magonjwa ya kuambukiza kama malaria. Mandhari ya miti na majengo kwa mbali inaonyesha kuwa tukio hili linafanyika katika eneo la wazi, likisisitiza umuhimu wa kinga na elimu ya afya kwa jamii. Kundi la watu wazima limekusanyika karibu na kitanda hicho.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi mezani nje chini ya hema. Mmoja wao ameketi upande wa kushoto wa meza amevaa kilemba chenye rangi angavu na barakoa huku amebeba mtoto mgongoni. Wengine wawili wameketi upande wa kulia mmoja anaandika kwenye daftari akiwa amevaa kofia na barakoa na mwingine anatumia simu ya mkono aidha kwa kutoa huduma ya afya ama usajili fulani.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu vinavyofuatilia hali yake ndani ya chumba cha watu wazima cha huduma maalum hospitalini. Karibu naye mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga anatoa huduma kwa uangalifu mkubwa.

Chumba cha upasuaji ambapo timu ya wataalamu wa afya, madaktari wa upasuaji na wauguzi wamevalia mavazi ya upasuaji, barakoa na kofia maalum. Wamezunguka meza ya upasuaji kuashiria utaratibu wa matibabu yanayofanyika kwa mgonjwa aliyelala mezani. Vifaa mbali mbali vya matibabu na vionyeshi vya hali ya mgonjwa inaonekana nyuma yao ikisaidia kufuatilia maendeleo ya upasuaji.

Mtu mzima amelazwa kitandani akiwa amefunikwa na blanketi ya rangi nyekundu na nyeusi, karibu naye mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na glovu amesimama kwa uangalifu wakiwa na anamdunga sindano kwa hali ya uangalizi ,ukuta wa chumba ni wa rangi ya samawati na nyeupe.

Timu ya madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wakiwa wamevaa mavazi ya kinga, na wakishiriki katika zoezi la upasuaji. Ishara ya kuwa ni huduma ya watu wazima, za afya za kiwango cha juu zinazolenga kuokoa maisha, na kuboresha ustawi wa wagonjwa.

Katika kituo cha afya au eneo la chanjo mhudumu aliyevaa mavazi meupe anamdunga sindano ya chanjo au matibabu mama mzee, aliyevaa barakoa na kitambaa kichwani chenye mapambo. Watu wengine wanaonekana nyuma yao, kuashiria kuwa ni sehemu yenye shughuli za kiafya.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anamdunga sindano au chanjo mtu mzima huku akiwa ameketi kwenye kiti. Eneo hili laashiria kituo cha muda cha afya au chanjo kwa jamii. Nyuma watu wengine wameketi kwa mpangilio mzuri wakisubiri huduma.

Kituo cha afya ambapo mhudumu aliyevaa mavazi kamili ya PPE anamsaidia mgonjwa aliyevaa gauni la hospitali huku ameweka mkono mmoja mgongoni mwake. Anaonekana kumpa msaada wa kimwili au kisaikolojia na vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma yao kuashiria kuwa wako katika wodi ya wagonjwa wenye uangalizi wa karibu.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na gari la kliniki tembezi lililoandikwa Beyond zero. Gari hilo limeegeshwa katika mazingira ya, nje yenye miti kwa shughuli za kutoa huduma za afya kwa jamii, wanaotoka maeneo ya mbali na vituo vya afya .

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda cha hospitali, mmoja akiwa amebeba mtoto mchanga aliyezaliwa. Watu wengine watano waliovaa mavazi rasmi, wanaume wawili na wanawake watatu wamesimama karibu na kitanda wakionekana kushiriki gumzo kama wamefurahi.

Gari la kliniki ya kuhama hama limeegeshwa likionyesha dhamira ya kutoa huduma za afya kwa watu walioko maeneo ya mbali. Pembeni mwa gari hilo kuna bango lenye nembo na picha ya mhudumu wa afya akimhudumia mgonjwa ikisisitiza huduma ya moja kwa moja kwenye wananchi.

Mobile clinic ya Beyond Zero inatoa huduma muhimu za afya kwa jamii hasa katika maeneo yasiyofikiwa kwa urahisi. Hatua muhimu katika kuhakikisha afya bora kwa wote na kuimarisha ustawi wa jamii kwa jumla. Wananchi wamekusanyika au kupokea huduma kutoka kwa wataalamu wa afya ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa kiafya na ushauri.

Kundi la watu limekusanyika wakiwa wamevaa mavazi yanayoashiria kuwa ni wahudumu wa afya ya jamii au wa kujitolea. Jambo linalosaidia kuhakikisha kuwa huduma za afya zinawafikia watu wote. Mtu mmoja aliyevaa suti huenda ni afisa wa serikali anashikana mkono na mmoja wao ishara ya ushirikiano au kudhamini kazi yao.

Gari la kliniki la kuhama hama, lenye nembo ya Beyond zero, limeegeshwa likiwa na ngazi, inayoelekeza kwenye mlango wake wa kuingilia. Kuonyesha kuwa ni kituo cha muda, kutoa huduma za afya kwa jamii. Gari hili limezungukwa na mabango na picha za kitabibu. Mbele ya gari hilo, kuna zulia jekundu na pembeni, kuna watu wameketi chini ya hema, wakionekana kushiriki au kusubiri huduma.

Vifaa vya uchunguzi wa meno vimepangwa kwenye mandhari ya samawati ikiwa ni pamoja na kioo cha meno na kifaa cha kuchunguza. Vifaa hivi vinatumika na madaktari wa meno kwa ajili ya utambuzi wa matatizo ya meno, matibabu ya kitaalamu na upandikizaji wa meno bandia katika hali ya uharibifu au upotevu wa meno ya asili.

Vifaa mbalimbali vya matibabu ya meno vimepangwa kuzunguka mchoro wa jino lililo katikati. Vifaa hivi ni vya msingi vinavyotumika katika kliniki ya meno kama vile kioo, drill na sindano.

Daktari wa meno amevaa glavu, anashikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya eksirei ya meno ya mgonjwa aliyekaa. Eksirei hiyo inaonyesha mpangilio wa meno pamoja na muundo wa mifupa ya taya ikitoa fursa ya kutambua matatizo kama kuoza kwa meno, meno yaliyopinda au matatizo ya taya.

Mtu ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno. Mikono miwili ya mhudumu yenye glavu inashikilia vifaa vya matibabu karibu na mdomo wa mgonjwa. Ikiashiria kuwa huduma ya matibabu ya meno inaendelea.

Kundi la watu watano waliovaa makoti meupe ya maabara na barakoa za uso wakifanya kazi kwa pamoja mezani katika mazingira ya maabara. Juu ya meza, kuna vifaa mbalimbali vya kitaalamu ikiwa ni pamoja na motheli ya meno. Mandhari haya yaashiria shughuli za taaluma ya mafunzo ya udaktari wa meno.

Sehemu ya karibu ya mdomo wa mtu ikilenga meno ambayo imegawanywa katikati. Hizi sehemu mbili zinaonyesha tofauti kubwa ilioko ukilinganisha kabla na baada ya huduma ya usafi. Picha inalenga kuonyesha mafanikio ya matibabu na usafi wa meno.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na koti jeupe anamfanyia mgonjwa uchunguzi wa kina wa meno akitumia kifaa maalum cha uchunguzi. Hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya kinywa ya meno katika kuzuia magonjwa kuboresha afya ya mwili kwa jumla.

Katika chumba cha mtibabu ya meno. Wataalamu wawili wa afya wamevalia mavazi ya kitabibu, mmoja akiwa katika sare za samawati na mwingine za kijani. Wote wamevaa glavu na mavazi ya kujikinga wanamshughulikia mgonjwa, aliyelala kwenye kiti cha daktari akiwa ameacha mdomo wazi huku taratibu zikifuatwa.

Waokoaji wawili waliovaa sare nyekundu zenye mistari ya kuakisi mwanga aidha kutoka kwa shirika la msalaba mwekundu. Wanawabeba watoto ili kuwaokoa kutokana na maji ya mafuriko yaliyojaa matope. Majengo yaliyo nyuma yao yanaonekana yamezama kwa sehemu na mabaki mbalimbali yanayoenea au kusambaa kwenye maji.

Majibu ya dharura yanaonekana yakitekelezwa kwa huruma na ushirikiano. Mtu aliyevalia glovu na shati ya samawati anamsaidia mwingine kubeba mzigo mkubwa kichwani, ishara ya msaada wa moja kwa moja kwa waliyoathirika. Mandhari ya kijijini na watu wengine wamekaa mbali wakisubiri au wakipumzika labda wakiwa kwenye hatua tofauti za usaidizi.

Wahudumu wa shirika la msalaba mwekundu wanatoa msaada wa dharura kwa waadhiriwa wa mafuriko wakihamisha vifaa muhimu kutoka kwenye nyumba zilizojaa maji. Majengo ya nyumba yanaonyesha adhari za mafuriko ikisisitiza umuhimu wa usaidizi wa haraka na mipango ya kukabiliana na janga katika jamii. Wamevaa sare rasmi wamebeba masanduku ya plastiki yenye rangi tofauti huku wakitembea kwenye maji yaliyofika magotini.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo, aidha, kuvuka ama kuokoa wengine. Kuna mtu aliyevaa koti la kuakisi mwanga, amesimama karibu na gari moja, kuashiria shughuli za dharura za uokoaji kutokana na janga la mafuriko.

Kikosi cha majibu ya dharura kimevaa sare rasmi kikiendesha shuguli za kuondoa vifusi katika eneo lililoathiriaka labda baad ya janga kama mtetemeko au mafuriko. Mazingira yanaonyesha athari kubwa ya uharibifu na nyuma kuna mandhrai ya miti na ardhi iliyojaa mabaki.

Gari jeupe lenye nembo ya msalaba mwekundu upande wa pembeni limeegeshwa kando ya jengo lililoandikwa Genesis Hotel Sabaruak kuashiria huduma au mapokezi. Gari hilo lina shikilia ya juu ambayo limebeba tairi la akiba na vifaa vingine. Pia kuna bendera yenye alama ya msalaba mwekundu lililowekwa mbele.

Kundi la watu limesimama mbele ya jengo lenye bango yenye maandishi ya idara ya ukulima na mifugo eneo la Turkana. Mbele yao kuna mifuko mikubwa kadhaa iliyowekwa chini ambayo inaonekana kuwa na bidhaa au vifaa vya kilimo. Mandhari linaonyesha tukio linaohusiana na usambazaji au upokeaji wa msaada wa dharura na uokoaji.

Nyumba yenye paa la kijivu na kuta za matofali imezungukwa na miti iliyoparanganyika na mabaki ya chuma yaliyoharibika yakionyesha athari ya dhoruba au tukio la Hali mbaya. Mandhari hii inaashiria muhimu wa elimu ya kuhifadhi wa mazingira katika kupunguza madhara ya mabadiliko ya tabia nchi.

Aina mbalimbali za maharagwe na kunde zimepangwa kwa ustadi ndani ya bakuli za mbao na gunia la katana. Mpangilio huu unanyesha njia za jali za kuhifadhi na kuwasilisha chakula bila matumizi ya vifunganishio ya kisasa vinavyoweza kuchafua mazingira na kuhamasisha lishe bora na maisha rafiki kwa mazingira.

Msitu wenye miti mirefu ya msonobari. Barabara ya vumbi inapita kuelekea upande wa kulia. Mwanga wa jua unamulika kwa nguvu ukitengeneza vivuli virefu ardhini na kuonyesha hali ya mchana wa jua kali.

Katika mandhari ya kijani kibichi, kuna barakoa ya kijivu na chupa ya sabuni ya maji au kusafisha mikono ya rangi ya samawati yenye bambu, ikionyesha umuhimu wa usafi wa kibinafsi katika mazingira ya wazi, ilikusaidia kulinda afya ya binadamu na mazingira.

Kikundi cha watu kimejitolea kutumia vifaa kama koleo na mikono kuondoa taka na uchafu kwenye mifereji, hatua muhimu katika kuzuia mafuriko, magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na uchafu wa mazingira.

Mpiga mbizi aliyevaa suti nyeusi ya kuogelea na mtungi wa oksijeni mgongoni, anaogelea kama ameshikilia kamba inayonyooka kuelekea juu wa uso wa maji. Kuna samaki wa aina ya rangi mbalimbali wanaoogelea karibu naye, wakionyesha uzuri wa mazingira chini ya bahari.

Mtu mmoja amesimama katika chumba maalum cha uchunguzi wa kitabibu upande wa mashine kubwa ya uchunguzi. Mashine hiyo ina sehemu ya kudhibiti na kuonyesha taarifa ikiashiria matumizi yake ya kitaalamu katika uchunguzi wa ndani ya mwili. Pembeni kuna meza au kitanda kinachotumika kwa ajili ya kuweka mgonjwa katika nafasi sahihi wakati wa uchunguzi wa afya.

Chumba cha huduma ya afya kimepangwa kwa ufanisi kikiwa na meza katikati na viti viwili kwa ajili ya wagonjwa na wahudumu. Rafu zilizoko ukutani zimejaa vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwa mpangilio pamoja na kompyuta iliyoko juu ya dawati. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi mezani huku dirisha mbili pembeni likiingiza mwanga wa asili.

Ofisi ya huduma ya afya iliyo andaliwa kwa mpangilio mzuri, dawati limewekwa katikati mwa chumba likiwa na faili juu ya trei ambao ya kuhifadhia nyaraka. Viti viwili vyeusi na kimoja cheupe cha plastiki vime wekwa kwa ajili ya kutoa huduma. Kuna madirisha mawili yenye vyuma vya usalama yaki ruhusu mwanga wa kutosha ndani ya chumba.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kimefungwa ukutani kikiwa sehemu ya kutoa huduma bora. Uwepo wa sanduku la umeme na taa zinaashiria hali ya matumizi ya teknolojia ya kisasa inayopunguza matumizi mabaya ya nishati. Kiyoyozi kilichowekwa juu kinasaidia kudhibiti hali ya hewa na kuhakikisha mazingira ni salama Kwa wagonjwa na wahudumu wa afya.

Kifaa cha kitabibu kimewekwa kwenye standi yenye magurudumu kikiwa na skrini inayo onyesha viashiria muhimu vya mwili kama vile mpingo wa moyo, kiwango cha oksijeni na shinikizo la damu. Kando kuna watu waliovaa makoti meupe ya maabara na suruali nyeusi, wakionekana kuwa wataalamu wa afya.

Katika mazingira ya kliniki ya meno kuna kiti maalumu cha mgonjwa kilichofunikwa kwa ngozi ya rangi ya samawati kikiwa kimezungukwa na vifaa mbalimbali vya matibabu. Mtu mmoja anaonekana akitumia kifaa kimoja kati ya hivyo.

Kifaa cha kitabibu kinachoonyesha mbinu mbalimbali vya mazingira ya mwili ikiwa ni pamoja na unyevu, oksijeni mzito na joto. Hii inaashiria kuwa kifaa hiki kinatumika kufwatilia hali ya mgonjwa au mazingira ya kimatibabu huenda ni katika chumba cha uangalizi maalum.

Kifaa cha uchunguzi wa macho kimewekwa ndani ya sanduku la plastiki lenye vipande viwili. Kushoto kuna kifaa chenye mwili wa chuma, lensi na vitufe vya kudhibiti. Vifaa hivi huonyesha umuhimu wa vifaa sahihi vya uchunguzi katika huduma za afya hasa katika kutambua magonjwa ya macho kwa haraka na usahihi.

Chumba kidogo cha uchunguzi wa kitabibu kinaonekana kikiwa na mashine ya kupima kutumia mawimbi ya sauti ya juu yenye skrini inayoonyesha picha mbili za uchunguzi. Upande wa kulia kuna kitanda cha uchunguzi kilichofunikwa na shuka na nyusi. Chini kuna mbao ya kupandia. Kushoto kuna kiti.

Meza ya uchunguzi wa matibabu ya hudumu ya afya, hasa, katika kituo cha uchunguzi au kliniki, yenye godoro jeusi na sehemu ya mgongo inayoweza kurekebishwa, imeekwa juu ya fremu ya chuma kwenye sakafu ya vigae. Mbele ya meza hio kuna kigoda cha kupandia chenye ngazi mbili, hatua zake zikiwa nyeusi na miguu ya chuma.

Kifaa cha kitabibu kimewekwa juu ya stendi ya magurudumu matatu kikiwa na skrini kubwa inaoonyesha vipimo vya mwili kama vile mpigo wa moyo, shinikizo la damu, kiwango cha oksijeni na kiwango cha kupumua .Neno demo linaonekana kwenye skrini likidokeza kuwa kifaa kinaweza kuwa katika hali ya mafunzo au maonyesho.

Kifurishi kikubwa kilicho jaa vifaa vya matibabu. Vifaa hivi vimepangwa kwa utaratibu ndani ya boxi na kifaa kimoja kimewekwa juu pamoja na nyaya zake na viunganishi vya plastiki.

Mtu mmoja amelala kifudifudi juu ya kitanda chenye shuka jeupe. Huku mwingine akiwa amesimama pembeni ya kitanda, akionekana kufanya matibabu au uchunguzi wa kiafya. Viatu viwili vimepangwa kwa mpangilio sakafuni, karibu na kitanda. Na dirisha lenye vioo vya ukungu, linaonyesha mandhari ya kijani.

Mtu mwenye nywele nyeusi aliyevaa shati la mistari akiwa ameshika kichwa kwa mikono yote miwili. Uso wake umefichwa na mikono kuashiria msongo wa mawazo au kufikiria sana.

Chupa ya dawa ya kisasa aina ya Tylenol Extra Strength inaonyesha kuwa ni dawa inayotumika kupunguza maumivu kwa haraka. Maelezo kwenye chupa yanaeleza kuwa imejaribiwa kitaalamu na kudhibitishwa kutoa nafuu ya haraka.

Chupa ya dawa ya chanjo ya BCG imewekelewa juu ya kitambaa cha rangi ya samawati . Inaonekana ikiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa ni kwa ajili ya matumizii ya sindano. Kando kuna nyingine kuashira kuwa inafaa kuchanganywa.

Box kadhaa za dawa aina ya panadol zimewekwa kwa mstari katika mpangilio uliowekwa vizuri. Mbele kuna vidonge vyeupe vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Ufungaji una rangi ya samawati lepo nyekundu na nyeupe inayoonyesha jina lake pamoja na maelezo. Vidonge hizi husaidia kupunguza maumivu, homa na hali ya kuumwa mwilini.

Mtoto mchanga akiwa amelazwa kwenye kitanda cha matibabu. Mhudumu wa afya aliyevaa glavu na aproni nyeupe anaonekana kupaka dawa kwenye kitovu. Amefunikwa kwa shuka la green kuashiria huduma ya kitabibu ya dharura au kawaida ya mwana aliyezaliwa hivi karibuni.

Korido yenye nguzo za matofali ambapo watu kadhaa wamesimama na wengine wameketi. Baadhi yao wamebeba watoto wachanga na ukutani kuna bango la kijani lenye maandishi. Mazingira yanaashiria kuwa ni eneo la kliniki ya watoto au kituo cha jamii.

Mtu aliyevaa fulana ya samawati na barakoa anampa mtoto dawa ya kunywa. Mtu huyo anashikilia kichwa cha mtoto kwa uangalifu ili kuhakikisha dawa inatolewa kwa usahihi. Mazingira ya utoaji dawa yanaonyesha huduma zinazotolewa katika ngazi ya jamii.

Mtoto mchanga ameshikiliwa kwa upole na mama wakati mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe akimdunga sindano huenda ya chanjo au dawa. Mazingira ni ya kliniki yakionyesha hatua ya tiba au utoaji wa kinga inayolenga kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Watoto wawili wakitumia kituo cha kunawa mikono, chenye rangi ya kijani. Mtoto mmoja anafungua bomba la maji, huku akinawa mikono yake. Nyuma yao kuna watu wengine na majengo yanayoonekana kwa umbali, kuashiria kituo cha afya kwa watoto au taasisi kama shule.

Mtoto aliyevalia shati la rangi nyingi anapokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya huku chupa yenye lebo ya malaria vaccine ikionyeshwa pembeni. Hatua hii inaakisi jitihada za kinga dhidi ya malaria, ugonjwa hatari kwa watoto hususan katika maeneo yenye maambukizi ya juu.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima waliokusanyika katika eneo la wazi. Wengi wao wamevaa barakoa ishara ya tahadhari za kiafya. Mwanamke mmoja aliye mstari wa mbele anaonekana akimpa mtoto dawa au chanjo ya kunywa huku mtoto akiwa ameketi kwenye paja la mwanamke mwingine. Aidha ni kampeni ya afya au programu ya huduma ya matibabu kwa watoto.

Vifaa sifa mbalimbali vya mazoezi vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika mazingira ya mazoezi ya mwili yaliyojaa mwanga wa asili. Mashine ya kunyanyua uzito yenye sehemu ya kubadilisha uzito inaonekana upande wa kushoto. Kulia kuna raki yenye mipira ya mazoezi ya rangi na ukubwa wa tofauti.

Mchezaji wa soka ameketi chini kwenye uwanja wa nyasi akishika paja lake la kushoto kwa mkono wa kulia ishara ya maumivu au jeraha. Mandhari inaonyesha hali inayoweza kuhitaji matumizi ya dawa ya michezo kama mafuta ya kupaka, dawa za kupunguza maumivu au huduma ya kwanza ya michezoni.

Mti wenye majani mengi ya kijani kibichi umebeba matunda madogo ya kijani yakionekana kwa wingi kwenye matawi. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani, ukionyesha mazingira ya asili yenye afya. Mandhari hii inaashiria matumizi ya mimea kama chanzo cha dawa za kiasili, yakisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mimea tiba katika usimamizi wa afya ya jamii.

Mmea wenye maua madogo ya manjano ambao unaweza kuwa na umuhimu wa kitabibu. Mmea aina hii mara nyingi hutumika katika tiba za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kama vile matatizo ya ngozi, homa au maumivu ya tumbo. Mawe makubwa na mtu aliyevaa mavazi ya kijani yamesimama kwenye njia ya udongo kuashiria mazingira asili ambapo mimea hii hukusanywa.

Mimea mirefuya kijani imepandwa kwa mistari kwenye shamba ndogo likiasheria matumizi ya mimea tiba. Majani yake nyempamba ilionyooka yanaonyesha imara wa asili ya mimea hii inayotengemewa kwa tiba mbadala.

Mimea ya kijani kibichi yenye majani mapana kwa matumizi ya dawa za asili. Mara nyingi hutumika, na jamii mbalimbali, kutengeneza dawa tofauti na kutibu magonjwa ya kawaida kama mafua, matatizo ya tumbo, na maambukizi ya ngozi.

Shamba lenye majani ya kijani na mengine yaliyokauka ikiwa chini ya anga ya samawati isiyo na mawingu linaonyesha mahindi kama mmea muhimu unaotumika katika tiba za asili ambapo sehemu kama majani, mashini au punje hutumika kutengeneza dawa za kutibu magonjwa mbalimbali.